Bustani ya mboga za majani zilizopandwa ndani ya chafu, Mimea imepangwa vizuri kwneye vitanda vilivyoinuka, ikionyesha utaratibu wa kilimo. Rangi za samawati na manjano zilizoninginizwa zinaonekana katikati ya picha zinaweza kuwa mitego ya wadudu.

Bustani ndogo ya maji, labda ya mfumo wa haidroponiki, ilioyowekwa ndani ya chombo kikubwa cha samawati. Uso wa maji umefunikwa na mimea midogo ya kijani kibichi inayoelea, ikionekana kama zulia.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari mirefu. Kila mmea una majani ya kijani kibichi na unaonekana kukua vizuri bila udongo.

Bustani ya kisasa ya kilimo cha haidroponiki ndani ya chafu. Mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu ambapo mizizi yake hupata virutubisho kutoka kwa maji.

Mfumo wa bustani ya wima au haidroponiki iliyojengwa ukutani ikitumia mabomba meupe. Mimea mbalimbali inakua kwenye matundu yaliyokatwa kwenye mabomba hayo. Chini ya mfumo huo wa mabomba, kuna masanduku kadhaa ya kupandia yenye mimea mingine.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea midogo ilalimwa bila udongo ikitumia mabomba, mabomba ya rangi ya pembe za ndovu yamepangwa katika viwango tofauti yakionyesha mashimo madogo ambapo miche imepandwa.

Bustani ndogo ya wima labda ya nyumbani iliyotengenezwa kwa kutumia ndoo ya samawati na chupa ya plastiki iliyokatwa. Majani yaliyokomaa na mabichi yanakua kutoka kwenye matundu yaliyokatwa kwenye chupa hiyo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki uliowekwa nje, labda kwenye paa au roshani. Mabomba meupe marefu yamepangwa wima, yakiwa na mashimo madogo yenye vijishimo vya samawati au vyeusi vya kupanda mimea.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haedroponiki ambapo mimea inakuzwa kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Kuna safu ndefu za mabomba yenye mimea midogo ya mboga za majani zikikua. Chini ya mfumo huo, kuna tanki kubwa la maji ambalo hutumiwa kuhifadhi na kusambaza maji yenye virutubisho.

Bustani ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia makontena meusi yaliyopangwa kwa safu. Baadhi ya vidude hivyo vina mimea hai kama vile mboga na mimea mingine ya kijani kibichi ikionyesha kilimo kidogo au bustani ya nyumbani.

Mimea miwili ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye chombo cheusi, labda kama sehemu ya mfumo wa kilimo cha maji au bustani ndogo. Chombo hicho kimewekwa juu ya fremu ya mbao na ndiyo nyeupe inaonekana chini, labda ikikusanya maji au virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic , ambapo mizizi ya mimea inaning'inia ndani ya chombo cheusi kilichojaa maji. Mizizi hiyo ni mirefu na ina rangi ya kahawia nyeupe, ikionyesha afya na ukuaji mzuri. Juu ya chombo kuna sehemu ya kijani yenye matundu, ambapo mimea imepandwa.

Mfumo wa akwaponiksi ambapo mimea inalimwa juu ya tanki la samaki. Juu kuna chombo cheusi chenye mimea midogo kama vile nyama chungu na mimea mingine ya majani iliyopandwa kwenye kokoto. Chini ya chombo hicho kuna tanki nyeupe yenye maji ya rangi ya njano na samaki wachache weusi wakiogelea.

Mfumo wa bustani ndogo ya nyumbani au kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea miwili inakua kwenye chombo cheusi cha plastiki. Chombo hicho kimewekwa juu ya fremu ya mbao, na chini yake kuna ndoo nyeupe ambayo inaweza kuwa inatumika kukusanya maji au virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea midogo midogo imepandwa kwenye matoleo maalum yaliyowekwa kwenye mabomba meupe na mizizi yake inanyonya virutubisho kutoka kwa maji yanayopita kwenye mabomba hayo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa labda hydroponiki ukitumia bomba nyeupe zilizo simama wima. Mimiea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye matundu yaliyo chimbwa kwenye bomba ikionyesha matumizi bora ya nafasi.

Shamba kubwa la kisasa linalotumia mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Kuna safu ndefu za mimea ya majani ya kijani, zikiwa ndani ya mabomba meupe. Mfumo mzima umepangiliwa chini ya muundo wa chafu wenye nguzo za mbao. Picha inaonyesha teknolojia ya kilimo inayotumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inalimwa kwenye mabomba meupe. Mimea mbalimbali ya kijani kibichi inakua vizuri ndani ya mashimo ya mabomba. Mabomba hayo yamewekwa kwenye fremu ya mbao ikionyesha matumizi bora ya nafasi.

Stani la kisasa ya kibiashara, inayotumia mfumo wa kilimo cha wima au haidropiniki. Mimea inayo onekana kuwa saladi au mboga nyingine za majani, imepandwa kwenye mabomba yaliyopangwa katika ngazi kadhaa.

Ndani ya chafu kubwa ikiwa na safu ndefu za mimea ya nyanya inayosta. Mimea ya nyanya ni mirefu na ina majani mengi ya kijani kibichi na baadhi ya nyanya ambazo hazijaiva zinaonekana zikining'inia.

Banda kubwa lililojaa vifaranga vingi sana. Vifaranga hawa wote ni wadogo na wana rangi ya manjano. Wameenea kwneye sakafu ya banda. Kuna mifumo ya kulisha na kunyweshea maji , yenye chombo cha manjano cha chakula kinachoonekana mara kwa mara kwenye picha.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu nadhifu. Mimea hiyo ina majani mapana ya kijani kibichi na inaonekana kuwa ni aina ya mboga kama vile brokoli. Safu kadhaa za mimea zinaonekana zikiwa zimetenganishwa na udongo mwekundu uliolimwa.

Shamba kubwa la mboga za majani, zilizopandwa kwa mstari mirefu na iliyo nyooka. Udongo Una rangi ya kahawia na mimea ina majani mabichi safi, kwa mbali kuna majengo ya shamba la miti ikionyesha mazingira ya kilimo.

Mkusanyiko mkubwa wa matunda ya kahawa, yanayo onekana kuwa yame kwishavunwa. Matunda haya yana rangi mbalimbali, kwanzia mekundu kabisa hadi kijani kibichi na meusi ,ikionyesha viwango tofauti vya ukomavu.

Shamba kubwa la mananasi lililopanuka kuelekea vilimani. Mimea mingi ya mananasi yenye matunda yaliyokomaa na yasiyokomaa imeonekana. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache, huku miti michache ikionekana kwa umbali.

Chafu mbili ndefu zilizofunikwa kwa plastiki nyeupe na kuwekwa juu ya shamba lenye mimea midogo. Chafu hizo zimejengwa kwenye mteremko wa kilima na nyuma yake kuna milima mirefu iliyofunikwa na miti. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa yenye kutofautiana.

Kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu, zikishughulikiwa kwenye mfumo wa mkanda wa kusafirisha. Nyanya hizo ziko katika hatua za usindikaji na baadhi zikionekana kuanguka kutoka kwenye mkanda. Kwa nyuma, mtu anayefanya kazi anaonekana amevaa nguo za kazini, akionyesha mazingira ya kiwandani au shamba la usindikaji.

Rundo kubwa la vitunguu vyeupe vilivyo kwisha kukauka vikiwa vimetawanyika chini au kwenye sakafu mtu anaonekana akichagua au kupanga vitunguu hivyo kwa mikono yake baadhi ya magada ya vitunguu yaliyo pukutika yanaonekana yakizunguka rundo hilo.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kabichi zikiwa zimekomaa na zenye majani mapana ya kijani. Kabichi hizo zimepangwa kwa safu zikionyesha kilimo kilichopangwa vizuri. Kwa mbali kuna miti na mimea mingine likionyesha mazingira ya mashambani.

Bustain ndogo iliyo na vitanda vya kupandia vilivyoinuliwa. KIla kitnda kimepakiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa na mabomba meusi yaliyopita kwenye udongo na mabomba meupe ya usambazaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye shamba. Udongo ni mwekundu na umelimwa vizuri kwa ajili ya kupanda. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa kwenye safu ndefu na zilizonyooka.

Shamba lililolimwa vizuri lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari iliyonyooka. Kila mstari wa mmea una bomba la umwagiliaji lililolala chini karibu na mimea. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kukua vizuri.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo labda chini ya muundo wa chafu au bustani kubwa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umetayarishwa kwa kupanda ukiwa na mistari mirefu iliyo pangwa vizuri. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone au mabomba ya maji yaliyotandazwa kando ya mistari hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa kwenye shamba la viazi. Mimea iliyochipuka vizuri imepandwa kwenye mistari, na bomba nyeusi limewekwa katikati ya mistari hiyo. Bomba hilo lina viungio vya samawati vinavyoashiria sehemu za kudhibiti au kusambaza maji.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Udongo unaonekana mkavu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika. Mfumo huu una mabomba ya samawati na madogo meusi ambayo husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa paneli za jua zilizowekwa katikati ya shamba la mpungwa lililo limwa. Paneli hizo zinapokea mwanga wa jua zikionyesha matumizi ya nishati safi kwa mbali kuna shamba lingine la mazao ya kijani na miti inaonekana kwenye upeo wa macho.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri na mimea iliyopandwa katika mistari mirefu, yenye safu nyingi. Katikati ya mistari ya mimea, kuna maji yanayotiririka ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mvuto. Miti mirefu inaonekana kando ya shamba upande wa kushoto, huku kwa mbali ardhi inaendelea hadi upeo wa macho.

Mfereji mrefu umefukuliwa ardhini katikati ya shamba. Ndani ya mfereji huo, bomba jeupe la plastiki na nyaya nyeusi zimewekwa chini ya ardhi. Mfereji huo umepakana na mashamba mawili yaliyopandwa mazao, ikiwemo mahindi upande wa kushoto.

Shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Udongo umeumbwa katika matuta marefu yaliyo sawa yakionyesha maandalizi ya kupanda mazao. Pia kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye mabomba meusi yaliyonyooka kando ya matuta na mavomba kubwa la samawati mrefu.

Shamba lililolimwa vizuri na mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kila mstari wa mimea una bomba dogo jeusi la umwagiliaji wa matone likionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa kilimo.

Shamba kubwa lililolimwa na mimea midogo iliyopandwa katika mistari iliyonyooka. Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza maji unafanya kazi na vinyunyizio kadhaa vikirusha maji juu ya mimea.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mpangilio, likiwa na mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Kwenye kila mstari wa mimea, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, unaoonekana kama bomba jeusi refu.

Shamba kubwa lililolimwa na mimea michanga iliyopandwa katika mistari mirefu. Maji yanaonekana yakitumika kwa umwagiliaji yakijaza mifereji iliyo katikati ya mistari ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unafanya kazi. Matone ya maji yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye veli ndogo ya umwagiliaji na kulowanisha udongo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na mimea midogo ikiwemo misaladi imeota karibu.

Shamba lililolimwa kwa mistari mirefu na mifereji ya maji katikati. Maji yanaonekana yakipita kwenye mifereji kuashiria mfumo wa umwagiliaji wa matuta. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda au tayari imepandwa na mimea midogo inaweza kuwa inaanza kuota. Nyuma ya shamba kuna miti na mimea mingine.

Shamba lililo limwa na mimea michanga ikiota katika mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa maji unaonekana kama maboma meusi umewekwa kando ya kina mstari wa mmea. Udongo unaonekana kuwa huru na tayari kwa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba jeusi linaloonekana kuwa bomba la matone, linapita katikati ya mimea midogo michanga iliyopandwa kwenye udongo. Kila mmea unaonekana kupokea maji moja kwa moja kutoka kwenye bomba.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea shambani ukiwa karibu na mmea mchanga. Bomba dogo jeusi la matone linaonekana likivunja maji polepole kwenye udongo karibu na shina la mmea. Majani mabichi ya mimea yanaonekana wazi na kuna ua dogo la manjano chini.

Shamba kubwa lililolimwa na mimea michanga ikiota katika mistari mirefu, inayoonekana kufika mbali. Kila mstari una bomba jeupe la umwagiliaji likipita katikati, kuashiria mfumo wa umwagiliaji wa maji.

Shamba kubwa la mazao yaliyopandwa kwa mistari mirefu yakionekana kustawi vizuri. Kila mstari wa mimea umemwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji ambapo maji yanapita katikati ya mistari.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa katika shamba kubwa lililo tayarishwa kwa kilimo. Mapomba ya kijivu yaliopangika yanaonekana yakitembea sambamba katika udongo, huku kukiwa vidudu vya kumwagilia maji vikiwa vimeelekeshwa kwenye mistari ya upandaji.

Shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa na mistari ya mimea midogo. Kila mstari wa mimea una bomba dogo jeusi la umwagiliaji wa matone likiashiria matumizi ya umwagiliaji wa kisasa